Hapa tunamuona mgonjwa akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitalini. Mgonjwa huyu amefunikwa shuka la maasai la nyekundu . Mgonjwa huyu pia tunaona ameweza kuvunjika miguu yote miwili . Mguu wa kushoto una fremu ya chuma na pia vile vile mguu wa kulia una fremu ya chuma . Miguu yote hii pia imewekewa bandeji.

Hapa tunaona daktari akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu ni mama mwenye umri wa makamo. Tunaona daktari na mgonjwa wote wamevalia barakoa. Daktari anamdunga mama huyu sindano kwa mkono wa kushoto. Pia pale pembeni tunaeza kuona wagonjwa wengine wakiwa wamevalia barakoa na wakisubiri kwenye viti vyao.

Hili ni chumba cha upasuaji hospitalini ambapo timu ya madaktari na wauguzi wanashiriki katika oparesheni ya matibabu. Wagonjwa wawili wako kwenye meza ya upasuaji wakiwa wamefunikwa na vitambaa vya kijani na vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana karibu nao. Timu nzima imevalia mavazi ya upasuaji ikiwa ni pamoja na barakoa na kofia kuashiria mazingira safi na ya kitaalamu ya matibabu.

Huyu ni mtu ambaye anachangia damu. Mtu huyu amelala kwenye kiti na mkono wake umewekwa kwenye sehemu maalum na sindano imeingizwa kwenye mshiba wake. Damu inakusanywa kwenye mfuko. Hii inaonyesha mjakato muhimu wa kuchangia damu ambao husaidia kuokoa maisha ya watu wanaohitaji kuongezewa damu.

Hili ni bango lenye gari ya kliniki ya simu ya Beyond Zero lilioandaliwa na ofisi ya mama wa kwanza wa Kenya. Gari hili hutumika kupeleka huduma za afya karibu na jamii, haswa katika maeneo ambayo huduma hizo hazipatikani kwa urahisi. Mpango wa beyond zero ulianzishwa na mama wa kwanza wa Kenya na unalenga kuboresha afya ya wamama na watoto pamoja na kutoa huduma za matibabu kwa magonjwa mengine.

Hii ni kliniki ya simu ya Beyond Zero ambayo ni mpango wa kutoa huduma za afya kwa jamii. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumiwa na wafanyikazi wa afya. Kliniki hiyo inaonekana kuwa na vifaa muhimu vya matibabu na inatoa huduma mbalimbali kama vile uchunguzi wa saratani, chanjo na huduma za uzazi.

Mtu huyu anaonekana akiwa anafanyiwa usafi wa meno. Daktari wa meno anatumia zana maalum kusafisha meno ya mgonjwa. Usafi wa meno ni muhimu kwa afya ya kinywa na hufanywa ilikuondoa uchafu na bacteria zinazosababisha matatizo ya meno na fizi.

Hapa ni katika chumba cha daktari wa meno ambapo kunaonyesha utaratibu wa matibabu ya meno. Daktari wa meno ambaye amevaa sare ya daktari na kinga, anafanya matibabu kwa mgonjwa. Nembo ya SBBC kwenye sare ya daktari inaweza kuashiria jina la kituo cha meno au jina la shirika hilo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana akiwa kwenye matibabu ya meno, ambapo meno yake inasafishwa na daktari wa meno kwa kutumia kifaa maalum. Hii ni sehemu muhimu ya usafi wa kinywa na afya ya meno kwa ujumla.

Hivi ni vifaa vya meno ambazo hutumika na madaktari wa meno kwa ajili ya matibabu ya meno. Vifaa hivi ni pamoja na kioo cha meno, kisu cha meno na vifaa vingine vinavyotumika kusafisha na kutibu meno.

Huyu ni mtu mbaye ako kwenye matibabu ya meno. Daktari wa meno anavaa glavu za rangi ya samawati. Anatumia kioo kidogo na kifaa kingine kuangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo ili kurahisisha matibabu. Hii inaweza kuwa katika sehemu ya ukaguzi wa kawaida au matibabu mengine ya meno.

Hili ni eneo la ajali, ambapo mabasi na magari mengine yameharibiwa. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na eneo hili la ajali, inawezekana ajali hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa kwa magari ambayo yalihusika. Watu wengi wamesimama kando ya barabara kushuhudia tukio hili.

Hawa ni kundi ya watu wakiwa wamesimama mbele ya mifuko ya chakula. Watu hawa wanaonekana kuwa wa jamii ya kimaasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni. Mifuko ya chakula inaonekana kuwa na mahindi, mafuta ya kupikia na bidhaa zingine za chakula. Tukio hili linaweza kuwa ni sehemu ya ugawaji wa misaada ya chakula.

Hizi ni mimea michanga inayokua kwenye udongo ambayo inaweza kuwa spinach ya maji au nyingine ya mimea wa nafaka kama vile mahindi. Mimea hii ina majani ya kijani kibichi na inakua katika safu ikionyesha mazingira ya kilimo au bustani.

Hili ni shamba kubwa la chai likiwa na mandhari ya milima na anga la jioni. Mimea ya chai inaonekana ikiwa na rangi ya kijani kibichi na kujaa, ikionyesha ukuaji mzuri. Mandhari ya nyuma ina miti na milima na anga lina mawingu kidogo na rangi ya machweo.

Hili ni shamba la nyanya ambapo tunamuona mwanaume mmoja akiwa ameinama. Mwanume huyu amevalia kofia na shati ya rangi ya samawati. Mwanaume huyu anaweka nyanya zilizovunwa kwenye kikapu. Nyanya zimeiva na ziko tayari kuvunwa.

Hili ni kliniki ya simu ya Amref Health Africa. Hii ni gari maalumu iliyobadilishwa kua kituo cha huduma za afya, kinachoweza kusafirishwa. Kinachotumiwa kufikisha huduma za afya za kijamii, hasa, zile zilizo mbali na maeneo ya mijini au zenye huhitaji wa chanjo.

Hili ni ukumbi au korido ndani ya jengo labda hospitali. Kuna kiti cha magurudumu au machela inayofanana na ile inayotumika hospitalini. Milango miwili an madirisha yenye matofali ya saruji. Ukuta unaonekana kuwa na matofali ya saruji yaliyopakwa rangi na sakafu inaonekana kuwa imeng'aa. Kuna mabango yaliyobandikwa ukutani upande wa kushoto.

Katika eneo hili la hospitali yunaweza kuliona jumba moja ambaye imeandikwa maandishi ya accident and emergency center, pia pale pembeni tunaweza kumuona mgonjwa mmoza akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na kando yake akiwa na familia yake pia tunaweza kuliona gari la wagonjwa la gk likiwa limeegeshwa pale kando.

Hili ni chumba cha maabara au eneo la kuhifadhi sampuli kilicho na sakafu ya kijivu iliyosafiwa. Katika chumba hicho kuna fridgi mbili kubwa nyeupe. Mmoja ikiwa na mlango wa kioo unaoonyesha rafu za ndani meza yenye vifaa vya maabara vikiwemo mashine ya centrofuzi na vifaa vingine vidogo vya kielektroniki.

Hii ni mashine ya X-Ray ya matibabu. Mashine hii hutumika kupiga picha za ndani za mwili kwa madhumuni ya uchunguzi wa matibabu. Mashine ina sehemu mbali mbali kama vile: generator ya X-Ray , meza ya mgonjwa na skrini ya picha. Mashine hii ni aina ya G3 kama inavyoonekana kwenye nembo.

Haya ni mandhari ya maabara ambapo kuna eneo la meza ya kazi. Kuna vifaa mbali mbali kama vile mizani, kompyuta ndogo na karatasi. Pia kuna makabati chini ya meza ikionyesha haya ni maabara au ofisi.

Hili ni kifaa cha matibabu kinachoitwa dc 10 pro ambacho kinatumika hospitalini na madaktari au wahudumu wa afya ,kifaa hiki utumia umeme mdogo kusaidia kupunguza maumivu ina skrini ndogo, vifungo na nyaya za umeme.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hospitalini. Tunaviona viti vya magurudumu mawili na machela mawili. Viti hivi hutumika kuwasaidia wagonjwa ambao hawaezi kujitembeza wenyewe. Machela haya pia hutumika kuwabeba wagonjwa ambao wako hali mahututi na hawawezi kujisaidia kwa miguu zao.

hapa ni kwenye chumba cha hospitali ambapo kuna mhudumu wa afya anayemwangalia mtoto ambaye yuko kwenye incubator ambayo ni kitanda maalum cha matibabu kinachotumika kuwahudumia watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati au walio na matatizo ya kiafya Hapa ni kwenye chumba cha hospitali ambapo kuna mhudumu wa afya anayemwangalia mtoto ambaye yuko kwenye incubator ambayo ni kitanda maalum cha matibabu kinachotumika kuwahudumia watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati au walio na matatizo ya kiafya.

Hiki ni kifaa cha kutembelea cha chuma kinachotumika kusaidia watu wenye ugumu wa kutembea. Kifaa hiki kina muundo wa chuma chenye miguu minne na vishikio viwili vimefunikwa kwa ajili ya faraja ya mtumiaji.

Hiki ni chumba cha uchuguzi wa macho katika hosipitali kuna meza yenye vifaa vya matibabu ,kiti cha mgonjwa na kiti cha daktari .Ukuta unarangi ya cream na kuna bango lenye michoro ya macho kwenye kuta.

Hili, linaonekana kuwa chumba cha daktari ambapo kuna mtu ameketi mezani akifanya kazi, yuko mwingine akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu nyuma yake. Mtu aliyeketi mezani anaonekana akiandika au akifanya kazi na karatasi na faili za manjano. Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana amevaa koti la rangi ya pinki na suruali ya mistari.

Hili ni bango linalohamasisha ufahamu kuhusu afya ya akili. Bango hili lina kichwa kinachosema, May ni mwezi wa uhamasishaji wa afya ya akili, kisha bango hili linaorodhesha mambo nne ambayo mtu hapaswi kumwambia mtu aliyefadhaika na afya ya kiakili.

Bango hili linaonesha tangazo la siku ya afya ya akili duniani, ambayo huadhimishwa tarehe kumi oktoba kila mwaka. Tangazo hilo linaonyesha hesabu ya siku nne zilizosalia, hadi siku hiyo na ujumbe Let's Talk about it au tuzungumze kuhusu hilo, linaonesha umuhimu wa kuzungumzia maswala ya afya ya akili.

Hili ni chupa ya dawa ya Tylenol extra strength . Dawa hii hutumika kupunguza maumivu na homa. Kila kidonge kina kilogramu mia tano za Acetaminophen. Dawa hii inapatikana katika maduka ya dawa ama maduka makubwa.

Hili ni chupa ya vitrubisho vya kalsiamu, magnesiamu na vitamini D3 kutoka Jameison vitrubisho hivi husaidia kujenga mifupa imara na kuzuia astroparasis chupa inasema bonus mia pamoja na mia iki maanisha kuna vidonge vya mbili jumla.

Hili ni paketi la dawa iitwayo Panadol extra, ni dawa ya kutuliza maumivu ambayo ina paracetamol na caffeine .Dawa hii husaidia kupunguza maumivu kama vile maumivu ya kichwa, misuli, mgongo, meno na maumivu ya hedhi. Pia husaidia kupunguza homa na maumivu yanayohusiana na mafua.

Huyu ni mtoto mchanga ambaye anapokea chanjo ya matone mdomoni chanjo hii huenda ni chanjo ya polio ambayo hutolewa kwa njia ya matone ,chanjo ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa hatari, chanjo husaidia mwili kujikinga dhidi ya vidudu hatari kwa kufundisha mfumo wa kinga kutambua na kupambana navyo.

Hapa tunaona mtoto mchanga, aliyezaliwa akiwa chini ya uangalizi wa daktari. Daktari huyu amevalia glavu za matibabu, anamshughulikia mtoto huyu. Hii inaweza kuwa katika hospitali au kituo cha afya.

Huyu ni mfanyakazi wa afya akishika chanjo ya malaria. Hii inaashiria kampeni au programu ya chanjo dhidi ya malaria, ambayo ni ugonjwa unaohadhiri sana maeneo mbalimbali, hasa barani Afrika. Chanjo kama hii ni muhimu katika kupambana na kuenea kwa ugonjwa wa malaria na kulinda afya ya jamii, hasa ya watoto.

Hii ni wodi ya hospitali, ambapo wagonjwa kadhaa wamelala vitandani. Wafanyikazi wa afya wanaonekana wakihudumia wagonjwa, huku mmoja anaonekana akimsaidia mgonjwa mmoja. Hii inaweza kuashiria hali ya hospitali au huduma za afya zinazotolewa.

Hizi ni mikono ya watu wawili ambapo mmoja anaonekana kuwa mtu mkubwa na mwengine mtoto. Mtu mkubwa ambaye ni muhudumu wa afya, anapaka wino kwa mkono wa mtoto mdogo. Hii inaashiria mtoto huyu ametoka kupokea chanjo ya polio .

Mtoto huyu mdogo ambaye amevalia buibui kwenye kichwa, buibui lenye rangi ya nyeupe. Anapokea chanjo kwa njia ya mdomo, chanjo hili linapewa kwa watoto wadogo ili kuwazuia katika maradhi ambayo yanapenda kuadhiri watoto wadogo.

Hili ni kituo cha kujaza maji kinacholijulikana kama kioski ya maji au duka la maji. Watu wanaonekana wakijaza maji kwenye viombo vikubwa kama vile madumu au ndoo. Kituo hiki kinaonekana kuwa mahali muhimu kwa jamii kupata maji safi na salama. Eneo linweza kuwa katika maeneo ya vijijini au mjini ambapo upatikanaji wa maji safi ni changamoto.

Haya ni mikono miwili, ambapo mkono mmoja umefungwa glovu ya ngumi na wengine ukiwa wazi, ukiashiria mazingira ya dondi au sala ya kijeshi. Mkono usio na glovu unaonekana kushika mkono uliovalia glovu, labda kuonyesha maandalizi au kujeruhiwa.

Hivi ni vifaa vya michezo wa kriketi vikiwa vimepangwa kwenye nyasi. Vifaa hivyo ni pamoja na kofia ngumu ya kujikinga, bat ,kinga za mikono, kinga za miguu, mpira na vingingi. Vifaa hivi hutumiwa na wachezaji wa kriketi wakati wa mchezo ili kujikinga na kupiga mpira.

Kuna mchezaji wa raga ambaye anapokea msaada wa matibabu kutoka kwa mhudumu wa afya uwanjani. Mchezaji huyu amepiga magoti huku akishikilia mguu wake. Inaonekana amepata jeraha wakati wa mchezo. Mhudumu wa afya ameegemea karibu na mchezaji akimpa msaada. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma wakiangalia tukio hilo.

Hii ni mashini ya mazoezi ya kubeba uzito hasa kwa mazoezi ya mabega. Mashini hii ina kiti, vipini vya kushika na nafasi ya kuweka uzito. Uzito huwekwa kwenye pande zote mbili za mashine. Mashine hii hutumiwa na watu wanaofanya mazoezi ya kujenga misuli ya mabega.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa na shida kwa goti. Tunamwona mwanaume amechuchumaa akimsaidia katika goti lake. Hii huenda ukawa anamsaidia kupoeza uchungu ambao unatokana na mazoezi. Tunaona wawili hawa wakiwa wamevalia manguo za mazoezi na viatu za mazoezi.

Huu ni mmea mrefu wenye majani mengi ya kijani. Mmea huu unaweza kuwa aina ya mchicha pori. Mimea hii hupatikana sana katika maeneo mengi na inaweza kukua kwa haraka. Pia inaweza kuwa hatari kwa mimea mingine kama vile mazao, kwasababu inaweza kuondoa virutubisho na maji kwenye udongo.

Huu ni mti wa mapapai wenye majani mengi ya kijani kibichi na matunda ya mpapai ambayo yameiva na kuwa rangi ya machungwa. Mti huu unaonekana kustawi na matunda yake yamejaa ikionyesha kuwa ni mmea wenye afya.